Hili ni bango ambalo linatoa mafunzo jinsi ya kuifadhi mazingira na kutumia bidhaa ambavyo vinaweza kutumiwa saidi ya moja ama vinaweza tumiwa kwa kifaa ambacho kinaweza tumiwa saidi ya moja na haiwezi dhuru mazingira.

Hapa tunaona mawingu yakiwa yametulia kabisa ishara kuwa mvua ilikuwa iko karibu kuja. Huku mlingoti nao ukiwa umesimama tisti bin boriti. Na sehemu hiyo mazingira yenyewe imekaa ni mazingira masafi kabisa.

Hii ni darasa ambayo inaonekana imepangwa kwa utaratibu huku dawati na viti vikiwa zimepangwa vikiangaliana kuashiria kuwa wanafunzi walikuwa wanafanya majadiliano hapo kukiwa na karatasi za mtihani ambazo zimewekwa mezani.

Huu ni mlemavu anayeonyesha uweledi wake akiendesha basikeli,!a mguu moja akiwa anatabasamu sana anangalia mbele, vizuri akiwa kwenye lami barabara enyewe ameshikilia katikati ya barabara.

Mwanasiasa mmoja anaonekana kujiunga na ako ameenda kujiunga na walemavu ambao wanaonekana walikuwa wanafanya mazoezi katika kituo cha mazoezi wakiwa na wakufunzi wao hapo nyuma. Wale ambao wamesimama hapo nyuma ni wakufunzi wao ambao wanawafunza na wanawapa maelekezo wapo wanapofanya mazoezi.

Hii ni chumba maalum inayousisha matumishi ya darakilishi na vitu vingine hiyo ya kompyuta tuvyoona hapo ni darakilishi chumba chenyewe imetengwa maalum ikiwa na meza inayowezesha kompyuta ikae taratibu bila kuathirika.

Huu ni mchoro ambao unatumiwa, kufunza watoto wale wa chekechea wakiwa wanaelezwa hapa ni upande wakulia, na hapa ni upande mwingine ni upande wa kushoto na jinsi ya kuandika maneno kwa daftari yao.

Hii ni computer ambayo inatumika kuchapisha na kuhifadhi habari za watu tofauti tofauti huku ikitumia vioo kuchapisha vyeti vya watu tofauti.

Hawa ni wakimbiaji wanaowakilisha nchi ya kenya hawa ni wakimbiaji wanaokimbia mita elfu moja mia tano huku wakiwa wanasherehekea ushidi wao wakiwa wamezingirwa na bendera ya kenya.

Hawa ni wakimbiaji ambao wanafanya mazoezi huku wawili wakiwa wa kike na wengine wawili wakiwa wa kiume huku wakiwa wanafanya mazoezi wakiwa kwenye mpangilio mzuri.

Kitabu cha kiswahili inayoitwa nyota ya kiswahili. Kitabu cha gredi ya pili ni kitabu ambacho hutumiwa na wanafunzi, kukuwa na kitabu kingine cha mwalimu inayopea mwalimu maelekezo jinsi ya kufunza kitabu yenyewe .

Hivi ni vifaa vya kielekroniki, kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki ambavyo vinavyotumiwa kufunza wanafunzi. Tunavyoona ni viti vya wanafunzi hawa na vitabu ambavyo viko kwa meza.

Huyu ni mwelekezi ambaye anamwelekeza mtoto ambaye akona ulemavu ya kutoona, huku akiwa ameshikilia mkono wakitembea uwanjani, huku wengine wakiwa wameketi kwa kiti wakiwashuhudia wanapocheza uwanjani.

Hii ni jumba la ghorofa uku ikiwa na sehemu spesheli ya kupunga hewa wakati wa jua kali ama wakati wa msimu wa jua na joto jingi.

Huu ni mandishi inatumia mwalimu kufunza watoto wa chekechea wanapofunzwa jinzi ya kusoma kwenye ubao huo, huku kuna mandishi kutoka Januari paka Disemba.

Hii ni mchezo ya watu specieli ya watu walemavu ni watu ambao hawana uwezo wa kutembea pia wako na nafasi ya kushindana wakitumia baiskeli zao .

Hili ni lango ambalo linaundwa kwa muundo taratibu kabisa na muundo mwenye mvuto mingi na hapo juu yake imeandikwa kuwa ni lango ambalo linaelekea katika kidato cha kwaza.

Tunapoona, tunaona uwanja mzuri wa maua ambao umekatwa vizuri na wenye laini umenyooka vizuri kabisa. Kando yake tunaona chumba ya ghorofa alafu tunaona viti vya plastiki ambavyo viko kando. Kando yake tunaona tangi ya maji na mlingoti ambao umesimama.

Huu ni mlingoti ambao umepakwa rangi nyeupe, kando yake tunaona tangi ya maji ambayo imewekwa vizuri. Mahali pale kando ya tangi hiyo ,kuna sehemu spesheli ambayo imetengwa mahali pa kukusanyika panapotokea janga la moto katika mahala pale.